Kibanda cha chakula kilichojaa aina mbalimbali za vyakula vya mitaani maarufu katika Afrika Mashariki hasa Kenya au Tanzania. Ndani ya kioo cha kuzuia vumbi na wadudu kuna vyakula mbalimbali kama mshikaki, kebab na chipsi. Kuna pia sambusa, viazi vitamu na vipande vya nyama.

Sahani nyingi zilizopangwa juu ya meza, kila moja ikiwa imejaa chakula aina ya biriani au pilau ya rangi ambayo ni maharufu sana Afrika Mashariki hasa Kenya na Tanzania. Kila sahani ina wali wa rangi mbalimbali , nyama ya kukaangwa kupikwa kwa mchuzi, viazi vilivyopikwa, kachumbari na pilipili.

Mahamri ni aina ya mkate unaopendwa sana sana katika maeneo ya Pwani ya Afrika Mashariki, hasa Kenya na Tanzania. Mara nyingi huandaliwa kwa kutumia unga wa ngano, hamira, nazi, sukari na viungo kama iliki.

Twiga watatu walio kwenye eneo la kijani kibichi lenye miti. Twiga ni mnyama mrefu, anayejulikana kwa shingo yake ndefu na miguu mirefu na mrefu zaidi kati ya wanyama wote wa nchi kavu. Twiga ni mnyama mla majani hupatikana kwa wingi katika eneo ya Afrika mashariki kama vile Tanzania na Kenya.

Fukwe za bahari zenye mchanga mweupe, miti ya minazi ama majani ya baharini yaliota juu ya mchanga. Kuna majengo madogo ya mbao na matope upande wa kulia na baadhi ya miavuli au mabanda yaliyotengenezwa kwa miti ya turubai upande wa kushoto. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ni sehemu nzuri ya mapumziko.

Nyama imetundikwa kwenye mishikaki na inaonekana kuwa inapikwa kwa kuwasha moto wa makaa kwenye jiko la kuchomea. Moto wa makaa unawaka chini kwa rangi ya waridi hadi nyekundu, unaonyesha joto kali linalotumika kupikia nyama hii. Mazingira ya nje yanaonyesha kuwa hii ni shughuli ya usiku. Huenda ni kwenye bustani, ufukweni au sehemu ya burudani.

Hipopotami wawili wakikula chakula nyuma yao kuna mto au bawa la maji pia kuna mnyama mdogo aliyekaa pembeni inaonekana ni nyani au kimambe pia anaonekana anatazama wanapokula. Hipopotami ni wanyama wakubwa wa majini mara nyingi hupatika karibu na mto au majini na wanajulikana kwa ngozi yao nene na tabia yao kutumia muda mwingi kukaa ndani ya maji Ili kujikinga kutokana na joto kali.

Mihogo iliyokatwa vipande virefu, kisha imekaangwa hadi kuwa ya rangi ya kahawia na dhahabu. Imewekwa juu ya karatasi za magazeti, jambo la kawaida katika uuzaji wa vyakula mitaani katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Mihogo hii mara nyingi huuzwa kama kitafunwa ama chakula cha mchana.

Nyama ya mshakaki inayochomwa juu ya jiko la makaa. Nyama hizi zimepikwa vizuri na zinaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyochanganyika na viungo. Ishara kuwa zimekaangwa au kuchomwa vizuri. Hii ni aina ya mlo maarufu katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki hasa Kenya na Tanzania ambapo huandaliwa kwa kuchomwa na kuliwa kama kitafuno au chakula kamili.

Ukuta wa mawe au jiwe uliopandwa na mimea ya kupanda na mimea ya kijani kibichi inayotambaa juu ya ukuta huo. Kuna majani yenye rangi ya kijani na madoadoa ya njano ambayo huenda ni mimea ya mapambo maarufu unaojulikana kama miti ya kupanda au Epiriniamu kwa jina la kisayansi.

Kikapu cha mianzi kilichojaa aina ya jibini laini linalotengenezwa kwa maziwa ya ng'ombe. Wala hata ni chakula maarufu hasa katika nchi za Afrika Magharibi kama vile Nigeria lakini pia huweza kupatikana sehemu nyingine za Afrika. Hata hutengenezwa kwa maziwa safi ya ng'ombe.

Chakula cha mlo wa mchana mwepesi au kifungua kinywa kinachopendwa sana Afrika Mashariki. Kuna samoza ambazo ni vitafunio vya pembe tatu vilivyojaa nyama, mboga au dengu ndani kisha kukaangwa hadi ziwe za rangi ya kahawia ya dhahabu. Katika picha ziko pande kwa kulia sana. Viazi kuna viazi vya kukaanga kulia.

Duka la kuuza viuongo na bidhaa mbalimbali za jikoni kwenye soko la jadi. Kuna viuongo vya unga, kama pilipili, manjano, bizari, mdalasini wa unga na viuongo vingine vingi vya kupikia. Mbegu na viuongo vya punje kama mbegu za bizari, pilipili mbichi. Mercy majhala

Mahali ya chakula maarufu inayojulikana kama pilau, chakula hiki ni chakula cha wali kinachopikwa kwa mchanganyiko wa viungo mbalimbali kama pilipili, karafu, mdalasini, iliki, vitungu na mafuta ndani ya pilau, kuna vipande vya nyama na viazi vilivyo pikwa pamoja na viazi.

Sahani kubwa ya chakula cha pamoja ambacho kina wali wa rangi tofauti, aina ya biriani ya au pilau, waliopambwa na vipande vya nyama iliyoiva kwa mchuzi mzito wa nyanya na viungo. Mayai ya kuchemsha, viazi na kachumbari. Kuna mchanganyiko wa nyanya na vitunguu mbichi. Pia kuna vijiko kadhaa na mikono ya watu.

Mtaa wa kijijini uliojaa nyumba za jadi zilizotengenezwa kwa kutumia nyasi na mbao. Nyumba hizo zimejengwa karibu na ufukwe wa bahari na kuna miti ya nazi iliyo juu ya nyumba hizo. Ardhi ni ya mchanga na mweupe na anga ni ya wingu.

Maganda ya nazi yaliyoandaliwa kwa urembo. Sehemu ya juu imekatwa kwa umbo la mshale au piramidi. Haya ni maganda ya nazi matupu ambayo mara nyingi hutumika kwa madhumuni mbalimbali kama vile kunywa maji ya nazi au kula nyanya zilizomo ndani.

Sahani yenye viazi vitamu vya kukaangwa, ambavyo vimefunikwa na sukari. Viazi hizi vidogo vinaonekana kuwa na rangi ya hudhurungi na zimewekwa kwenye sahani nyeupe. Hii ni Ile kitafuno maarufu sana katika eneo za afrika mashariki sana sana kenya na Tanzania.

Samaki waliopikwa pweza na mchuzi mwingine unaonekana. Kuna viazi vya kukaanga na kebabu za nyama na samaki. Inaonyesha mandhari ya soko la chakula au sehemu ya kuuza chakula ambayo inakaribisha wateja kwa furaha kubwa sana.

Chakula kilichopangwa vizuri mezani karibu na bahari labda katika mkahawa wa mji wa Pwani kama Mombasa au Zanzibari, sahani ya mbele ina samaki mzima wa kupikwa kwa mchuuzi na nazi au wa manjano pembeni, kuna kachumbari na ndimu iliyoongezwa kwa ladha.

Kibanda cha kienyeji kinachozua madafu kimejengwa kwa kutumia vifaa vya asili kama vile mienzi au matawi, makuti kwa kuta, mabati juu kama paa na mapambo ya rangi mbalimbali ya kitamaduni. Ndani kuna madafu yaliyoandaliwa tayari kunywewa.

Samosa nyingi zilizowekwa kwenye karatasi au sakafu ya karatasi samosa ni keki au vitafuno vya kukaangwa vilivyojaa nyama na mboga au mchanganyiko wa viungo, nyuma kuna vyakula vingine vya asili vya mtaa vinayoonekana kama mikate au vitafuno vingine vya mkoa.

Nyama inachomwa kutumia mshikaki ya chuma, inaonekana kuwa na vipande vikubwa vya nyama ambayo yaweza kuwa ya kuku au mbuzi. Makaa yanaonekana kuwa na kwa moto wa nguvu ukiwa makaa mekundu yenye moto. Inayosaidia kuipa nyama ladha nzuri na kuipika vizuri ndani na nje. Nyama hii ndio inatayarishwa kwa ajili ya kuuza kama nyamachoma.

Sahani yenye chakula ya mchele mweupe aliyechomwa au kukaangwa na mchuzi wa rangi wa kahawia. Kwenye bakuli la mstatili lenye nyanya na majani ya viungo vya mimea.

Sehemu ya ufuko wa bahari iliyojaa mchanga mweupe na vipande vya mwani vinavyosukumwa na mawimbi hadi kwenye ardhi. Kwenye upande wa juu wa picha kuna miti ya mikoko na miti ya mnazi juu yake. Kuna pia mabanda yaliyotengenezwa kwa kuni na miti yanaonekana kuwa sehemu ya makaazi au mahali pa kuhifadhi vitu vya uvuvi.

Maeneo ya kinamasi au eneo la majimaji lenye mimea majini. Kuna maji yanayotuama sehemu ya ardhi yanayoonyesha kuakisi mimea. Mimea mingi ya majini inastawi hapo ikiwa ni pamoja na majani mapana ya lili la maji, mizizi na nyasi ndefu.

Sahani ya chakula iliyojaa wali mweupe na mchuzi wa samaki. Mchuzi huu unaonekana kuwa na nazi au wa maziwa wa twili la nazi na umechanganywa na vipande vya nyanya na vitunguu. Ndani ya mchuzi kuna samaki wadogo wazima ambao ni dagaa au samaki wa aina nyingine ndogo ndogo waliopikwa na kuchamshwa pamoja na mchuzi huu.

Ufukwe ya bahari ambayo ina mchanga mweupe, miti mingi ya minazi na vibanda vya kiasili vilivyojengwa kwa kutumia makuti na miti ya asili. Katikati ya picha, kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa makuti ambayo huenda vinatumika kama maeneo ya kupumzika au vibanda vya watalii. Nyuma ya vibanda, kuna miti mingi ya minazi ya mitende.

Ufukwe wenye mchanga mweupe na miti ya mikoko, pamoja na miti mingine ya kijani nyuma yake. Mvua inaonekana kuwa imetanda kwa kiwango kidogo kwa sababu anga ni laivu na mawingu yamefunika. Pia kuna baadhi ya matope au majani kando ya mchanga wa ufukwe. Hii ni mandhari ya kawaida ya pwani au kisiwa chenye mazingira ya asili.

Mwanaume akiwa shambani anashughulika na mmea wa mgomba. Anaonekana kuvaa kofia nyeupe na shati ya blue yenye madoadoa. Anashikilia mfuko wa plastiki uliowekwa juu ya mkungu wa ndizi, ambayo ni mbinu inatumika mara kwa mara kulinda ndizi changa dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa.

Meza ya kuuza vifuo na maganda ya baharini iliyopo ufukweni karibu na bahari kwenye meza kuna aina mbalimbali za maganda makubwa ya baharini baadhi yakiwa maganda ya konokono wa baharini, vifuo vikubwa vya bahari, vifaa vya mapambo baharini, vipande vya matumbawe meupe upande wa kulia wa meza.

Mtu anakata nyama kutoka kwenye mishikaki mikubwa ya nyama inayochomwa wima. Aina ya maandilizi haya ya nyama inajulikana kama shawarama au nyama ya kuchomwa wima na huandaliwa kwa kuzungushwa mbele ya moto maalum huku nyama ikiendelea kuchoma taratibu. Kuna aina mbili za nyama, moja ikiwa ya kuku na nyingine nyekundu kama kwamba ni ya ng'ombe.

Sahani ya chakula cha kiswahili kilicho na mchanganyiko wa vyakula mbalimbali vitano, almaarufu katika ukanda wa Afrika Mashariki, hasa maeneo ya Pwani, vina pilau, ambao ni wali wa rangi ya kahawia, ulioandaliwa kwa viungo kama karafuu, mdalasini, pilipilimanga, tangawizi, vitunguu na nyanya.

Rangi na viungo mbalimbali vinavyoonyeshwa kwenye makopo ya vikapu, makopo hayo yameekwa kwenye rafu za mbao na yana rangi tofauti tofauti baadhi yakiwa ni vumbi na rangi za asili na baadhi ni mawe madogo madogo au viungo mbele, kuna vikapu na vikopo vya vitu zenye rangi ya kijani.

Wali wa manjano ambao pia unajulikana kama wali wa pilau wa manjano au wali wa viungo. Ni chakula maarufu katika nchi nyingi hasa za Afrika mashariki kama vile Kenya na Tanzania na pia sehemu za Asia ya kusini. Rangi ya manjano inatokana na rangi ya tumeric , wakati mwingine safroni. Wali huu umeandaliwa na viungo vya harufu nzuri kama mdalasini na vinginevyo.

Duka la viungo ambalo linaonekana kuwa katika soko la asili, labda sehemu kama pwani ya Afrika mashariki. Kuna ndoo nyingi zilizojazwa viungo tofauti tofauti zikiwa zimeandikwa majina ya viungo kwa kingereza. Viungo vilivyoonyeshwa ni pamoja na pilipili manga.

Meza imejaa vyakula vya kuchoma au vilivyokaangwa kama samosa, mishikaki, maragwe, vitafunio vya mchele na vyakula vingine maarufu katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Sehemu ya sakafu inaonekana kuwa na mchanga na miguu ya watu wawili imeonekana chini ya kushoto.

Viboko wawili wakiwa karibu na mto au ziwa wakiwa kwenye eneo la majani pembeni ya maji. Mmoja wao yuko mbele zaidi huku mwingine uko nyuma karibu na maji. Wanaonekana wakitoka majini wakielekea kwenye kivuli kilichotengenezwa na mti mkubwa ulioinamia upande wa maji.

Chakula cha kitamaduni cha Afrika kuna samaki aina ya perege yaliyoandaliwa kwa mchuzi wa nazi na majani ya korianda yalipandwa juu yake, kando yake kuna sambusa tatu ambazo ni chakula kitamu cha kukaanga kimejaa nyama, mboga au mchanganyiko wa viungo mbalimbali. Chakula hiki ni maarufu katika maeneo mbalimbali katika Afrika Mashariki na pwani

Mtu mmoja aliyevaa shati la kaki anaanda samaki kwenye grili kwenye mahali maalum pa kuoka nyama au samaki kwa moto wa makaa. Samaki wawili wamewekwa juu ya grili na mtu huyo anatumia chombo maalum cha kuwageuza samaki wakati wa kuoka. Nyuma kuna watu wengine wawili au watatu ambao wanasubiria au wanafanya shughuli zingine katika eneo hilo la kuuzia chakula.

Mtaalamu wa maabara akiwa kazini amevaa koti jeupe la maabara, glavu za mikono za blue , barakoa ya uso na kofia ya kulinda nywele kwa ajili ya safi na kinga. Anafanya kazi kwenye benchi ya maabara ambapo anaonekana akichanganya au kupima kemikali au sampuli ndani ya chupa nyeupe.

Ng'ombe walioko ndani ya kiota cha mifugo. Ng'ombe hao wapo wakiwa wamelala chini na kuna majani ya chakula upande wa nyuma tayari kwa kula. Ukuta wa kiota hiki unaonekana kuwa na madirisha madogo madogo yanayoruhusu mwanga wa kuingia.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga wenye mchanga meupe uliozungukwa na miti mingi, mnazi wa miti ya kijani kibichi inayotoa kivuli kizuri. Kando ya mchanga kuna ukuta mdogo wa mawe unaochanganisha sehemu ya mchanga na eneo la miti. Kuna pia ngazi au mbo la mnara.

Sahani kubwa yenye chakula mbalimbali ambazo ni maarufu katika maeneo ya Pwani Afrika Mashariki. Hasa kwenye mikahawa ya miji ya utalii kama vile Mombasa, Zanzibar, Dar es Salaam. Katika sahani kuna samaki, kamba, pweza, chips.

Mkono wa mtu umeshikilia na nazi mpya iliyochomwa juu. Imefunguliwa kwa upande wa juu na inaonyesha ngozi ya ndani na maji yake ndani. Piti imetolewa ndani ya gari. Inaonekana kwa upande wa nyuma dashboard ya gari.

Soko la usiku, au soko la chakula cha mtaani linaloonekana kuwaka kwa mwanga wa taa. Kuna vyakula vingi vya kienyeji na vya kukaanga, vilivyopangwa vizuri katika meza. Vyakula vinavyoonekana ni kama mishkaki, viazi vya kukaanga.

Barabara ya mawe inayopita katikati, ya eneo lenye yenye miti mingi, na uzio ambao upande mmoja. Kulia na kushoto mwa barabara kuna vichaka na miti mingi ya kijani ishara kuwa eneo hili lina uoto wa asili au liko karibu na msitu. Kushoto kuna ukuta wa mawe unaozunguka eneo fulani.

Vibanda vya kuuza viungo na vionjo mbalimbali. Viungo hivi viko kwenye bakuli vya dhahabu na vina rangi tofauti tofauti kama manjano, rangi ya chungwa, kijani, nyekundu na mchanganyiko wa rangi zingine. Hali hii ni kawaida katika eneo la viungo hasa katika maeneo ya mashariki ya kati.

Sahani ya kiamsha kinywa au mlo mwepesi wa asili ya Afrika Mashariki. Ndani ya sahani kuna maandazi mawili ambayo ni vitafuno vya kukaangwa vyenye umbo la pembe tatu vinavyotengenezwa kwa unga wa ngano, sukari, maziwa au maji na viungo kama iliki au iliki, hupendwa sana kama chakula cha asubuhi au jioni pia kuna ndizi zilizoiva.

Watu watatu wakiwa shambani la migomba, wakihudumia mavuno ya ndizi. Wameziweka ndizi hizi kwenye majani ya mgomba ili kuzipanga au kuzitayarisha kwa ajili ya kusafirishwa sokoni. Mazingira yanayozunguka yanaonyesha kuwa ni shamba lenye migomba mingi na ndizi zilizovunwa ni nyingi na bado ni mbichi. Shughuli hii ya kilimo inaonyesha hatua ya baada ya uvunaji wa ndizi.

Chakula kilichopangwa vizuri mezani kwenye sahani mbili tofauti, kwenye sahani ya mbele ina mcha ya wali mweupe, sehemu kubwa ya viazi vitamu vilivyokaangwa au kupikwa kwa mchuzi, kachumbari, sosi nyekundu ya pilipili, sahani ya nyuma ina samaki, kamba mkubwa, kamba wengine wadogo na vipande vya nyanya.

Sahani ya chakula cha mchanganyiko wa samaki na mulo wa wali. Kwenye sahani kubwa kuna wali mweupe, katikati samaki mzima aliyechomwa, kamba na baadhi ya mboga pamoja na mchuzi wa rangi ya njano. Pia kuna sahani ndogo ya wali wa kukaanga yenye mboga ya mchanganyiko. Sahani nyingine yenye mchuzi wa rangi ya hudhurungi yenye vipande vya samaki ndani yake.

Vyakula vya mtaani vilivyokaangwa ambavyo vinaonekana kuwa vitafuno maarufu katika maeneo ya Afrika Mashariki haswa Kenya. Vyakula hivi ni pamoja na vitafuno vya kupika kwa unga vilivyokaangwa kama vile bajia au vitafuno vingine vya viazi, kachumbari au mboga.

Mfugaji akiwa ananyunyizia ng'ombe dawa, amevalia mavazi ya kujikinga ya njano na kofia ya usalama. Amebeba mtungi wa kunyunyizia dawa kwenye mgongo wake, mtungi huo una maandishi. Anaonekana akinyeshea dawa mgongoni mwa ng'ombe mweusi, mweupe akiwa kwenye bango na mtu.

Mti mkubwa wa kihistoria au asili ambao unaonekana kuwa katika eneo la wazi au la jamii, huenda ni kijiji au eneo la urithi wa kiutamaduni. Kwenye shina la mti huu kuna kibao chenye maandishi ya kiingereza yanayosoma, pombe na uchi, mziki hairuhusiwi.

Ndizi zilizokaangwa ambazo zimewekwa kwenye sahani. Ndizi hizi zimekuwa za rangi ya kahawia ya dhahabu kutokana na kukaangwa vizuri. Zinaonekana zimeongezwa pilipili au viungo vingine vya unga ili kutoa ladha zaidi. Huu ni mlo maarufu katika sehemu nyingi za Afrika Mashariki.

Vitafuno vya kienyeji vinavyoonekana kuwa bhajia au viazi vya kukaanga kwa mtindo wa kiasili, ambavyo vimepangwa kwenye sinia kubwa iliyofunikwa na karatasi za magazeti. Bhajia ni maarufu katika maeneo mengi ya Afrika mashariki hususan kwenye maeneo ya Pwani.

Soko la nje linalouza nazi zilizokatwa na kuondolewa maganda yao ya nje. Nazi hizi zimepangwa kwa msururu kwenye meza za kuuza. Kuna watu waliopo kwenye soko na tuktuk za rangi ya njano ambazo hutumika kama usafiri wa umbali mfupi. Pia kuna mwavuli mkubwa wa madoa kwa ajili ya kutoa kivuli kwa wauzaji na wateja.

Mikono inayoshika vipande vya nazi, vilivyo katwa na kufunikwa na unga wa nazi uliotengenezwa kutoka ndani ya nazi hizo. Sehemu za unga wa nazi zimewekwa kwenye bakuli kubwa la plastiki yenye rangi ya kijani.

Vyakula viwili maarufu mtaani ambapo sehemu ya mbele ya rangi ya manjano ni viazi vya karai. Hivi ni viazi vilivyochemshwa kisha kuchanganywa na unga wa dengu gramu. Sehemu ya pili ya nyuma ya rangi ya hudhurungi ni bajia za dengu au kaimati za dengu ambazo hutengenezwa kwa dengu iliyosagwa na kuchanganywa na viungo vingine halisi.

Wanawake waafrika wakihusika katika shughuli za kuandaa au kugawa maziwa ya mgando au maziwa ya kienyeji. Wanawake hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni na mapambo ya kipekee wakiwa wameketi au kusimama karibu na vyombo mbalimbali vya plastiki, chuma na vikombe vya asili.

Mwanaume anaonekana kuwa mwenye furaha akiwa anakatakata nyama kwenye mashine maalum ya kuchoma nyama inayojulikana kama shawarma. Amevalia fulana nyeupe na koti la mikono mirefu nyekundu ambalo limefungwa shingoni. Anaonekana kuwa mwenye tabasamu. Anaandaa chakula kwenye eneo la kazi.

Ulio naa majami yaliyo na miba pembeni yanaonekana kua magumu sifa za kawaida za mmea wa familia ya alovera. Mmea huu mara nyingi hupatikana maeneo ya ukame au yenye hali ya joto na hutumika kwa ajili ya mapambo ya bustani, kinga ya mmomonyoko wa udongo au ata asilia kulingana na aina yake.

Pwani yenye mchanga mwingi na maji ya baharini yaliyopungua kwa sababu ya maji kupoa. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili. Kuna mtu mmoja upande wa kulia anayepiga magoti karibu na maji, huenda anatafuta samaki wadogo au viumbe wa baharini. Mashua na mitumbwi kadhaa zimelazwa juu ya mchanga.

Chakula kilichoundwa kwa ustarabu mkubwa kimepakuliwa katika sahani kubwa nyeupe. Kimeongezwa madini, pale katikati mna sahani nyingine ndogo nyeupe ambayo ndani mna kachumbari tayari chakula kipo.

Mandizi mingi yenye rangi ya kijani kibichi na matawi mengine yanaonekana kuwa yashakauka. Mna miti upande wa pembeni ambayo inafanya mandhari yetu kuwa mema tuweze kupumua hewa mzuri.

Samaki wamekauka na kusindikwa, inaonekana ni aina za samaki wa baharini kama tilapia ama aina zingine zinazopatikana mkoani pwani ya Kenya. Mfumo huu wa kuhifadhi samaki ni maarufu katika jamii za pwani kutokana na kuhifadhi rahisi katika soko lisilo na friji.

Wanyama wawili wamo malishoni wanakula nyasi ambayo yaonekana kanakwamba imekauka. Pembeni mna mti ambayo yaweza stahimili jua na joto jingi. Pembeni mna mawingu ambayo yametanda kwenye anga ya samawati.